Watu wazima wa jinsia zote na rika tofauti, wanajikusanya darasani wakimsikiliza kwa umakini mwalimu na mwanafunzi mwenzao, wamekusanyika kwa nia moja ya kujifunza na kuongeza maarifa.

Kundi la watu wazima wenye rika tofauti wakiwemo wanaume na wanawake wakiwa wamekaa katika ukumbi maalum wenye meza ndefu na viti vyekundu vya kuvutia, wakimsikiliza mwalimu mtanashati aliyesimama mbele na kuonyesha ubao wa kisasa kutoa elimu kwa kundi hili la watu.

Kundi kubwa la watu wazima lenye rika tofauti, wakiwepo wanawake na wanaume, wamekaa huku wengine wamesimama darasani wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele akitoa somo kwa umakini na ufasaha mkubwa.

Mwalimu wa shule ya msingi yupo ubaoni akiwafundisha wanafunzi kuandika. Mwalimu huyu amevalia baibui nyeusi pamoja na kanga ya bluu kichwani. Mwalimu huyu, anafundisha wanafunzi kuandika na kuchora milango ya fahamu kama vile macho, masikio, mdomo, na pua.

Jengo la kisasa lililopo katika mandhari ya kutulia linalotoa elimu ya msingi kwa wanafunzi, jengo hili linaakisi usalama na uelewa wanafunzi wanaopata kutoka mazingira tulivu yaliyopo shuleni hapa.

Mwalimu aliyevalia barakoa na nguo zake safi akiendelea kusahihisha madaftari ya wanafunzi wake kwa umakini, huku akiangalia kwamba wanafunzi walielewa alichowafundisha darasani na wanaenda kukifanyia kazi katika maisha yao ya baadae.

Katika bweni la kulala la wanafunzi wa sekondari, linaonesha mandhari nzuri iliyowekwa vitanda vinavyofanana na mashuka ya aina moja, hali hii inaonesha usawa uliopo katika elimu za sekondari za wanafunzi wanaolala mashuleni.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, ikiakisi mazingira bora ya kujifunza masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa sekondari.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

Wanafunzi wa chuo wameketi darasani, wakiwa wamekaa katika mpangilio mzuri, huku baadhi yao wakiwa wamevalia barakoa na wote, wakitazama mbele kumsikiliza mwalimu anayofundisha, taswira hii inaonesha mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani wakimisikiliza mwalimu kwa makini aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi, anayefundisha kwa kutumia ubao wa vifaa vya kisasa. Taswira hii inaonyesha mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wamekaa nje kwenye kibweta wakitumia kompyuta mpakato kujisomea, huku wakionekana kufurahia jambo waliloliona au kulijadili, mazingira ni ya utulivu yanachangia utulivu wa hali na kujifunza katika maisha ya kila siku.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

Wanafunzi wa elimu ya juu wakiwa wameketi darasani wakimsikiliza mwalimu wao alievalia suti. Kwa kutumia ubao na vifaa vingine vya kufundishia, taswira hii inaonesha mazingira na taaluma ya nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa rika mbalimbali wazee na vijana wapo darasani wakimskiliza mwalimu wao kwa makini, anayefundisha kwa kutumia vifaa vya kisasa, taswira hii inaonyesha mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi darasani kwa mpangilio mzuri wakimsikiliza kwa umakini mwalimu aliyevalia suti. Taswira hii inaonyesha mazingira na taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyevalia suruali na koti, anayefundisha kawa kutumia ubao. Taswira hii inaonesha mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wapo darasani wakiwa wameketi kwa mpangilio mzuri, wakimsikiliza kwa makini mwalimu alievalia shati na suruali anaefundisha kwa kutumia ubao na vifaa vya kisasa. Taswila hii inaonesha mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wako darasani wakimsikiliza kwa umakini mwalimu aliyevalia suti anawaofundisha kwa kutumia vifaa vya kufundishia ,taswira hii inaonesha mazingira ya utaluuma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa rika tofauti (wa kike na wa kiume) wakiwa wamevalia makoti yao ya bluu, wengine wakiwa hawajavaa; wakiwa darasani kila mmoja akifanya kazi kwenye kompyuta yake.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wamevalia makoti wakiwa darasani kila mmoja akifanya kazi kwenye kompyuta yake, huku mwalimu aliyevalia barakoa akitembea katikati yao akikagua kazi zao kwa umakini mkubwa.

Wanafunzi waliovaa makoti ya bluu wamesimama kwa utulivu. Wakiendelea kutengeneza vifaa vyao kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaanda kwa kazi za ufundi, na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi waliovalia makoti ya rangi nyekundu na mwingine tisheti ya rangi nyeusi, wamekaa kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wakipata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi ya kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.